Mwanamke mzee ameketi kwenye kiti, akiwa anapokea chanjo kwenye bega lake la kushoto, kutoka kwa mhudumu wa afya, aliyevaa fulana nyeupe. Wote wawili wamevaa barakoa, pembeni kuna kifaa cha kuhifadhia chanjo. Nyuma yao watu wengine wameketi wakisubiri, au tayari wamechanjwa. Ukuta umepambwa na michoro ya elimu, ya afya ya jamiii.

Madaktari na wauguzi wakifanya upasuaji katika chumba cha upasuaji. Wamevaa mavazi maalum ikiwa ni pamoja na glavu za upasuaji, barakoa, kofia za kufunika nywele na mavazi ya upasuaji ya rangi ya bluu na zambarau. Wanafanya kazi kwa umakini mkubwa wakiwa wamemzunguka mgonjwa. Mwanga mkali wa upasuaji unaangazia eneo la kazi.

Mgonjwa yuko kitandani akiwa amezungushiwa blanketi akiwa katika hali mahututi. Amevalishwa kifaa cha hewa puani ikiashiria kuwa ana shida ya kupumua. Wafanyakazi wawili wa afya wamesimama pande zote mbili za mgonjwa. Wamevaa mavazi kamili ya kujikinga, gloves na barakoa, hatua zinazochukuliwa kulinda dhidi ya maambukizi ya virusi hatari.

Madaktari wakiwa ndani ya chumba wakimfanyia mgonjwa upasuaji, wamevaa mavazi maalum ikiwemo nguo za kijani, barakoa, kofia na glavu kwa ajili ya usafi na kuzuia maambukizi. Wanafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa huku wakizingatia tahadhari na umakini wa hali ya juu. Mwangaza mkali unaoelekezwa kwa mgonjwa ni kwa ajili ya kuona vizuri eneo linalofanyiwa upasuaji.

Mwanamke aliyevaa kofia na hijabu ya hudhurungi na manjano. Huenda ni mhudumu wa afya anampatia mtoto chanjo. Mama wa mtoto ameketi amembeba mtoto kwenye mapaja na amevaa mavazi ya kijani bahari na rangi ya udongo. Mtu mwingine amesimama nyuma labda ni mzazi mwingine au mfanyikazi wa afya. Zoezi linafanyika kat nje ya jengo lisilo rasmi dalili ya huduma zinazofikishwa mashinani.

Kundi la madaktari waliovaa mavazi ya upasuaji kama barakoa , glavu na kofia za kufunika nywele wakiwa kazini katika chumba cha upasuaji. Daktari mmoja anaelekeza kwenye eneo linalofanyiwa upasuaji huku wengine wakimsaidia na vifaa mbalimbali vya matibabu. Kuna pia mwanga maalum wa upasuaji na darubini kubwa ya upasuaji.

Mtu akiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono cha umma. Kituo hicho kina nembo ya Vivo Energy na kiko mbele ya duka au soko lenye watu wengi. Kuna ndoo ya maji, sabuni na sehemu ya kukanyagia kwa miguu ili kumwaga maji. Mfumo ambao huwezesha usafi bila kugusa kwa mikono.

Mhudumu wa afya ameketi kwenye kiti akiwa amevaa barakoa na flana yenye maandishi akizungumza au kuchukua taarifa za mgonjwa, mwanamke aliyevaa kitambaa kichwani amekaa mbele yake akiwa anambeba mtoto mchanga.

Zoezi la utoaji wa chanjo ambapo mhudumu wa afya anachanja wananchi. Amevaa sare na anatayarisha sindano ya chanjo. Wananchi wameketi wakisubiri kuchanjwa au tayari wanachanjwa. Mezani kuna vifaa vya kuweka chanjo baridi, sanitizer na vifaa vingine vya matibabu. Kila mtu ana barakoa kwa ajili ya kujikinga.

Kitanda kilichofunikwa na chandarua kikubwa ambacho kinaonyesha matumizi sahihi ya chandarua katika kuzuia mbu wanaoeneza malaria. Mtoto mmoja anashika chandarua labda akijifunza au akisaidia kuonyesha namna inavyotumika. Pembeni kuna kundi la watu wengi wakiwa wamesimama kwa makini wakitazama au wakisubiri kuelekezwa. Mandhari inaonyesha kuwa tukio hili linafanyika nje chini ya mti.

Mgonjwa akiwa amelazwa katika kitanda cha hospitali akiupokea huduma ya uangalizi maalum katika wodi ya wagonjwa mahututi. Mgonjwa amevaa vifaa vya kusaidia kupumua na kuna mashine ya ufuatiliaji wa viashiria vya mwili kama vile mapigo ya moyo na kiwango cha oksijeni. Mfanyakazi wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga yakiwemo koti, glovu, barakoa na kinga ya uso anamhudumia mgonjwa huyu.

Mwanamke anayeketi amevaa barakoa na anapokea chanjo kutoka kwa mtu wa huduma wa afya aliyevaa barakoa pia. Viti viko vengine vilivyo na watu waliovaa barakoa wakisubiri huduma ndani ya hema.

Watu kadhaa waliovaa barakoa wakiwa wamekaa kwenye bench ndani ya chumba cha huduma za afya. Wengine wanasubiri huduma huku wahudumu wa afya wakiwa na mavazi meupe na kofia za kinga ,wakihudumu upande wa pili wa chumba.

Mtoto ameinama kwenye kifaa akitazama ndani yake kwa ajili ya uchunguzi. Daktari amevaa koti jeupe la kitaalamu na anakagua jicho la mtoto kupitia kifaa hicho. Chumba kiko safi kikiwa na samani chache kama kabati ya kuhifadhi faili, kiti na pazia ya buluu.

Mtoa huduma wa afya akiandika tarehe kwenye nyaraka za hospitali. Karatasi na mafaili mbalimbali ya wagonjwa yanaonekana mezani baadhi yakiwa ni ya County Government of Kajiado Health Services Department na yameandikwa medical record .

Wafanyanyikazi wa afya watatu, waliovaa mavazi ya upasuaji na barakoa, wakiandamana na kitanda cha mgonjwa kilichombeba mtu aliyefunikwa kwa shuka jeupe. Haya ni mazingira ya hospitalini.

Mwanamke amesimama akiwa amebeba mtoto mgogoni na amevaa barakoa. Watu wawili wamekaa mezani wakihudumu. Mmoja anaandika kwenye daftari. Mwingine anatumia simu.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na koti la njano, anamchanja msichana mdogo pia aliyevaa barakoa. Inaonekana kuwa ni campaign ya chanjo, huenda katika shule au kituo cha afya.

Mgonjwa amelazwa kitandani na amefunikwa na shuka ya rangi nyekundu, yenye mistari ya bluu na nyeupe. Mguuni amefungwa kwa bendeji. Pembeni ya kitanda kuna meza ndogo yenye vikombe na vifaa vya matumizi ya wagonjwa. Pazia limetundikwa upande wa kulia na chumba kinaonekana kuwa katika hali ya kawaida ya hospitali.

Mtu akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa sare ya rangi ya waridi na glavu za kinga. Wote wawili wamevaa barakoa. Pande wa nyuma kuna watu wengine wakiwa wamesimama wakisubiri au kufuatilia mchakato huo.

Mtu anayepokea chanjo ameketi amevaa barakoa na ameinua shati ili afikike kwa urahisi kwenye bega. Mhudumu wa afya pia akiwa amevaa barakoa na aproni anampa chanjo kwa kutumia sindano. Kuna vifaa vya matibabu mezani na mifuko maalum wa kuhifadhi chanjo, unaonekana upande wa kushoto. Mazingira yanaonyesha mpangilio wa huduma ya afya jamii au kampeni ya chanjo ya hadhara.

Mwanamke aliyevaa barakoa anapimiwa joto la mwili kwa kutumia kipimajoto cha kidijitali .Afisa wa afya aliye upande wa kulia anafanya zoezi hilo amevalia glavu nyeupe, barakoa na koti ya rangi ya buluu. Watu wengine wanaonekana nyuma pia wamevaa barakoa wakisubiri huduma ,mazingira yanaonyesha ni katika eneo la taasisi ya hospitali au kituo cha huduma.

Mwanamke na mtoto mchanga wakiwa ndani ya chandarua cha mbu . Wapo juu ya kitanda kilichofunikwa vizuri na mashuka ya kijani na mito. Chandarua kinaning'inia kuzunguka kitanda kwa ajili ya kuwalinda dhidi ya mbu. Mwanamke anaonekana akitabasamu huku akimtazama mtoto.

Mama na mtoto wake wakiwa wameketi ndani ya chandarua cha mbu ambacho kimefunikwa vizuri kuzunguka kutanda. Wako katika chumba cha nyumbani chenye mwanga hafifu na mazingira ya kawaida ya vijijini au mtaa ya watu wa kipato cha chini.

Chumba cha upasuaji hospitalini ambapo madaktari na wauguzi wamevalia mavazi maalum ya upasuaji wakiwa kazini. Wamevaa barakoa, glavu na kofia ya upasuaji wakimzunguka mgonjwa aliyelazwa kwenye meza ya upasuaji. Taa kubwa ya upasuaji limeangazia sehemu hio kuhakikisha mwanga wa kutosha.

Watu wameketi kwenye viti vya plastiki vya bluu katika eneo la nje. Mhudumu wa afya aliyevaa glavu na sare nyeupe anamchunguza au kumtoa damu mwanaume aliyeketi mbele yake. Mwanaume amevaa kofia na suruali ya kukata inayoonaonekana kana kwamba raia wa kawaida aliyehudumiwa. Watu wengine pia wanasubiri huduma au wanahudumiwa.

Gari kubwa lenye maandishi Beyond Zero Mobile Clinic likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Kuna watu kadhaa wakiwemo wanawake, wanaume, na wahudumu wa afya wakiwa wamekaa na wengine kusimama kwenye foleni. Watu wanahudumiwa kwenye meza na viti vya plastiki, ishara ya huduma ya afya inayotolewa kwa jamii moja kwa moja. Mandahari ya maeneo ni ya kijani kibichi ikiashiria kuwa huduma hii inatolewa vijijini.

Kliniki tembezi ya mpango wa Beyond Zero ikitoa huduma kwa watu katika eneo la vijijini au pembezoni. Gari kubwa limegeuzwa kuwa kliniki na lina nembo ya Beyond Zero Mobile Clinic. Kuna msongamano wa watu waliokusanyika kupokea huduma za afya wengi wao ni wanawake na watoto. Alama ya msalaba wa afya ya rangi ya bluu kwenye gari ikiashiria kuwa ni kituo cha huduma ya matibabu.

Watu kadhaa wakiwemo wanawake na watoto wanashuka au wameketi karibu na gari la matibabu .Gari limeandikwa Laikipia county na beyond zero mobile clinic .Mazingira yanaonekana kuwa ya kijiji huku ardhi ikiwa na tope kuonyesha kuwa ni eneo lisilo na miundo mbinu bora ya afya au barabara.

Mwanamke aliyevaa barakoa na apron ya bkue yenye ujumbe wa afya. watoto kadhaa wamesimama karibu wakimsikiliza au kumtazama. Wamevaa nguo rahisi na wako eneo la nje au karibu na nyumba ya mabati. Nyumba yenye mabati, miti ya mbao, waya na nyaya zilizoning'inia inaonesha eneo la mtaa wa mabanda au maeneo yasiyo rasmi.

Kliniki ya kuhamahama ya mpango wa Beyond Zero iki husisha hafla rasmi ya uzinduzi au ukaguzi. Mwanamke alie vaa vazi la heshima na anashuka kwenye gari la kliniki kupitia zulia jekundu. Watu wengine waleo vaa rasmi wanasimama karibu kama wageni au maafisa. Watu wote wamevaa barakoa.

Gari kubwa lililoandikwa beyond zero mobile clinic lenye alama ya msalaba wa afya. Watu wengi hasa wanawake wamesimama kwenye foleni wakiingia au wakisubiri kupata huduma za afya. Mazingira ni ya kijijini au eneo lisilo na zahanati karibu likiwa na miti na kivuli kinachoashiria kuwa huduma hizi hupelekwa kwa maeneo ya mbali.

Gari lililobadilishwa kutoa huduma za afya kwa jamii limeegeshwa na bango limeandikwa beyond zero mobile clinic . Mbele ya gari kuna watu waliovaa barakoa wameketi kwenye viti vya plastiki wakisubiri huduma. Daktari au mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa anasimama mlangoni mwa gari tayari kuwahudumia wagonjwa. Mazingira yanaonyesha kuwa huduma hizi zinafanyika nje katika eneo la wazi ambalo linaweza kuwa ni kijijini.

Gari lililoandikwa, beyond zero mobile clinic, likiwa na nembo ya msalaba wa afya. Msururu wa watu, wengi wao wakiwa wanawake na wazee wakiwa wamesimama kwenye foleni wakiingia au wakitoka kwenye kliniki hio. Mahali ni eneo la wazi, labda kijijini au sehemu ya pembezoni mwa jiji lenye nyasi na miti.

Kamapeni ya huduma ya afya ya jamii ambapo wahudumu wa afya wamefika nyumbani aukatika kituo cha jamii ili kutoa chanjo au huduma ya matibabu kwa watoto. Mtoto aliyekumbatiwa na mama yake anapokea chanjo au ukaguzi wa kiafya. Kuna vifaa za huduma ya afya kama vile sanduku la dawa na vifaa vya matibabu.

Gari kubwa kimeandikwa beyond zero mobile clinic linafanya kazi kama kliniki inayo safiri kutoka sehemu moja hadi nyingine kutoa huduma za afya. Kuna watu mashuhuri wakishuka kwenye gari akiwemo mwanamke mzee aliye vaa nguo za kijivu. Wengine wamesimama karibu na gari wakiwa wamevalia mavazi rasmi wakiashiria uzinduzi au tukio rasmi la serikali.

Watu waliovaa mavazi ya buluu yenye mistari ya kijani ya kung'aa huenda ni wafanyikazi wa usafi, mazingira au wanachama wa kikundi cha jamii. Mgeni aliye katikati anashika mikono ya mmoja wao, ikiashiria salamu ya heshima, pongezi au kushukuru. Wana furaha na wamesimama pamoja wakitabasamu, ikionyesha kuwa ni tukio maalum.

Gari kubwa lenye maandishi beyond zero mobile clinic limeegeshwa eneo la kijijini lenye miti ya acacia .Wanawake na watoto wengi wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma za afya. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la mashambani au sehemu ya kame. Kliniki hii ya kusafiri inaleta huduma karibu na watu ambao wako mbali na vituo vikuu vya afya.

Cliniki ya rununu au hospitali ya kusafiri ambalo ni gari maalum lilobadilishwa kuwa kituo cha kutoa huduma za afya. Watu mbalimbali wamekusanyika karibu na gari hilo, huku viongozi na wahudumu wa afya wakishiriki ghafla ya kuzindua au kutumia cliniki hilo. Msalaba wa buluu juu ya gari unaashiria huduma za matibabu na nyuma yake kuna miti mirefu.

Gari kubwa lililobadilishwa kuwa kliniki ya kutoa huduma za afya. Maandishi yanaonyesha, beyond zero na mobile clinic, ambayo inamaanisha kuwa ni sehemu ya mpango wa kutoa huduma za afya kwa jamii zilizo mbali au zisizo na vituo vya afya vya karibu.

Mwalimu au mtu anaye fanya kazi ya kuandikisha au kufundisha akiwa ameketi chini ya mti akifanya kazi ,na karatasi na vifaa vya kuandika huku watoto wakimzunguka. Mazingira ni ya eneo la vijijini, au eneo lenye changamoto za miundo mbinu kama vile ukosefu wa madarasa au ofisi rasmi.

Clinic ya kusafiri ya Beyond Zero, mpango wa afya unaolenga kutoa huduma bora za afya kwa jamii, haswa maeneo ya mashinani, yasiyofikiwa kwa urahisi. Wanawake wawili wamesimama karibu na gari la kliniki, mmoja akiwa amevaa sare rasmi ya mpango huu.

Afisa wa afya, au mhudumu wa jamii, aliyevaa koti la blue , na fulana nyekundu yenye mkono mrefu, akiwaelimisha au kuzungumza na kundi kina mama, walioketi karibu na eneo lenye uchafu. Wanawake wako katika mazingira duni ya makazi.

Gari la kliniki ya rununu limeandikwa beyond zero mobile clinic . Hii ni kliniki inayotembea ili kuwafikia watu walio maeneo ya mbali. Baadhi ya wahudumu wa afya wamevaa barakoa, wakihudumia wananchi. Wanawake wamesimama, wakionekana kupata usaidizi au kusubiri huduma. Viti vimepangwa vya wageni, au wagonjwa. Baadhi ya watu wameketi wakisubiri zamu.

Huduma ya afya ya jamii ikiendelea mahali pa wazi kuna meza iliyo jaa dawa mbali mbali na mtaalamu wa afya aliye vaa koti au vest ya njano anahudumia watu wawili walio keti mbele yake. Wengine wameketi kwenye viti kwa foleni wakisubiri huduma.

Gari la mobile clinic la beyond zero limeegeshwa na mlango wa kuingilia uko wazi. Watu kadhaa akiwemo mama na watoto wanasubiri huduma mbele ya gari. Wengine wameketi pembeni wakisubiri huduma au wakitazama kinachoendelea. Mbele yao kuna magari yaliyoegeshwa na miti mirefu.

Mhudumu wa afya akitoa huduma kwa jamii ya kienyeji, inayoonkena kuwa ni eneo la vijiji au sehemu ya mashinani. Mhudumu huyu ameketi chini ya mti, akihudumia mwanamke aliyevaa mavazi ya kitamaduni na mapambo ya asili ya kiafrika.

Kliniki ya kuhamahama ya 'Beyond Zero Mobile Clinic', ambayo ni sehemu ya mpango wa huduma ya afya nchini Kenya. Kliniki hii ni gari iliyobadilishwa kua kituo cha afya, kinachosafiri kutoka eneo moja hadi jingine. Mbele ya gari, kuna zulia nyekundu na watu waliosimama. Nyuma yake kuna mahema, na eneo linaonyesha kua la nyasi na miti mirefu.

Kliniki ya kusafirishwa yaani mobile clinic inayovutwa na gari aina ya ambulance . Hii ni huduma ya afya inayoweza kufikishwa kwa jamii hasa katika maeneo ya mbali. Eneo ni la wazi lenye udongo wa rangi nyekundu linaloonekana kuwa ni sehemu ya mashambani au ya kijijini. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na anga lenye mawingu.

Tukio la kuzaliwa kwa mtoto hospitalini ambapo watu kadhaa wamekusanyika kumpongeza mama na kumtazama mtoto mchanga. Mwanamke mmoja aliyeketi kitandani ndiye mzazi wa mtoto na mwanamke mwingine mzee amembeba mtoto mchanga aliyezaliwa. Watu wengi waliovalia rasmi labda wahudumu wa afya au viongozi wamesimama karibu na wanatabasamu wakionyesha furaha na pongezi.

Kliniki ya muda iliyojengwa kwa kutumia makontena ya kubebea mizigo. Kontena hizo zimechorwa maandishi ya kliniki pamoja na rangi ya bendera ya Kenya na pia zina nebo rasmi ya serikali ikionyesha kwamba ni kliniki ya umma inayosimamiwa na serikali. Watu wawili waliovaa sare, huenda ni maafisa wa usalama au wahudumu wa serikali wanaonekana wakielekea kwenye kliniki hiyo.

Wahudumu wa afya waliovaa barakoa wanaonekana wakipima mtoto mdogo kwa kutumia kifaa cha kupimia urefu. Mtoto anaonekana amelala kwenye kifaa hicho huku wahudumu wakishikilia mwili wake kwa umakini, ili kuhakikisha vipimo sahihi.

Gari maalum la huduma za afya linalojulikana kama (Beyond Zero Mobile Clinic). Gari hili lina nembo ya msalaba wa huduma za afya na limeundwa kama kliniki ya kusafirishwa. Likiwa sehemu ya ndani na linaweza kutoa huduma za matibabu. Kliniki hii ya rununu hutumiwa hasa kuwafikia watu wa maeneo ya mbali, ambako huduma za afya hazipatikani kwa urahisi.

Gari kubwa lililobadilishwa kuwa clinic inayotembea likiwa limeandikwa beyond zero mobile clinic . Kuna ngazi ya kupanda kuingia ndani ya kliniki hiyo. Mbele ya gari kuna mama anayebeba mtoto na kushikilia mwavuli ili kujikinga na jua.

Mwanamume na mwanamke, wakizungumzqa nje ya nyumba ya udongo. Wote wamevaa barakoa ishara ya tahadhari dhidi ya magonjwa, kama COVID-nineteen . Mwanaume ana shati ya blue yenye maandishi na nembo, na anashikilia vitabu, au mafaili ya nyaraka, akifanya uhamasishaji, au ukusanyaji wa taarifa.

Watu wameketi kwenye viti vya plastiki vya samawati wakizunguka meza au katika mviringo wakionekana kushiriki katika mazungumzo ya vikundi vidogo. Wengine wamevaa fulana au makoti yenye nembo na maandishi. Kuna bango kubwa lililosimama ambalo lina maandishi. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la ndani lenye mwangaza ya kutosha na sakafu ya vigae.

Mwanamke anayetabasamu kwa furaha akiwa na meno meupe yaliyopangwa vizuri mdomoni. Picha imejikita zaidi kwenye uso wa chini, shingo na mabega bila kuonyesha macho au paji la uso. Ngozi yake inaonekana kuwa yenye afya nzuri iliyolaini na yenye mwangaza wa asili. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya cream inayoongeza utulivu na umaridadi wa picha.

Kabla na baada ya kusafisha au kung'arisha meno. Sehemu ya juu inaonyesha meno yenye rangi ya njano na mabaki ya rangi ya kahawia. Sehemu ya chini inaonyesha meno yakiwa yamekuwa meupe na safi baada ya kusafishwa na kung'arishwa pengine kwa kutumia huduma ya daktari wa meno au bidhaa za kusafisha meno.

Vifaa vya kutibu meno ambavyo hutumiwa na madaktari wa meno. Miongoni mwa vifaa ni kama mswaki unaosafisha meno hasa kwa wagonjwa kabla au baada ya matibabu, kioo cha daktari wa meno hutumiwa kuangalia meno ya nyuma na maeneo yasiyoonekana moja kwa moja, chombo chenye ncha kali kwa ajili ya kugundua mashimo au kutoa jino jipu.

Tabasamu la mtu mwenye meno meupe na safi, anatabasamu kwa furaha na meno ni yenye afya, meupe na yamepangika vizuri, ishara ya usafi mzuri wa kinywa. Midomo imepakwa rangi kidogo ya mdomo, ikiashiria utunzaji wa mwonekano binafsi.

Kabla na baada ya matibabu ya meno: Sehemu ya juu ni mtu mwenye pengo kati ya meno ya mbele, ambapo inaweza kuwa ni kuvunjika kwa jino. Sehemu ya chini inaonyesha mdomo huo baada ya matibabu ambapo pengo limefungwa kwa kutumia mbinu ya kitaalamu ya kujenga jino.

Daktari au mtaalamu wa upasuaji, aliyevaa gloves za upasuaji za rangi ya blue , akiwa ameshika chombo cha upasuaji, huku vifaa vingine vya kitabibu, vikiwa vimewekwa juu ya meza ya upasuaji.

Sehemu ya uso wa mwanamke kuanzia kwenye pua kushuka chini hadi mabega na anatabasamu la kuvutia. Ngozi yake inang'aa na ina afya nzuri na meno yake meupe yamepangika vizuri.

Mwanajeshi anayehudumu kama daktari au muuguzi akiwa amevaa sare za kijeshi na barakoa ya upasuaji, anamhudumia mwanamke aliyevaa nguo za kitamadhuni zenye rangi angavu akiwa ameketi kwenye benchi la darasani. Wako katika shule amabaye ilipadilishwa kwa muda kuwa kituo cha afya. Inaashiria huduma za jamii au msaada wa kijeshi kwa raia , uenda ni zoezi wa kutoa meno, matibabu au huduma za afya.

Mgonjwa ana afya nzuri ya kinywa, meno yakiwa meupe na yaliyopangwa vizuri huku amefungua mdomo wake. Daktari wa meno aliyevaa glavu ya bluu, anatumia kifaa maalum cha kuangalia meno. Kifaa cha kawaida, ambacho kinatumika kuangalia sehemu zisizoonekana kwa urahisi ndani ya kinywa.

Usafishaji wa meno kwa kitaalamu, unaofanywa na daktari wa meno au mhudumu wa afya ya kinywa. Mgonjwa amefungua mdomo, akionyesha meno meupe na safi, huku daktari aliyevaa glavu ya blue anatumia kifaa maalumu kusafisha meno hio.

Sehemu ya uso wa mtu anayetabasamu, akielekeza kidole chake kwenye fizi au jino la juu. Meno yake yanaonekana yakiwa safi, meupe na yenye afya, na ngozi yake inaonekana kuwa yenye muonekano mzuri na wa afya.

Matibabu ya meno yanayofanywa na daktari wa meno. Mdomo wa mgonjwa uko wazi, huku daktari anatumia kifaa maalum cha kusafisha meno pamoja na chombo cha kuchunguza. Kazi inayoendelea ni ya usafishaji wa meno ya mgonjwa.

Daktari wa meno aliyevaa glavu, sare ya blue na barakoa anahudumia mgonjwa amabaye yuko kwenye kiti cha meno na daktari anafanya uchunguzi au matibabu ya kinywa kwa kutumia vifaa maalum. Anatumia kifaa cha kuchimba au kusafisha meno na kingine ya kunyonya mate au uchafu. Mgonjwa yuko mdomo wazi akipokea huduma.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Amevaa koti jeupe, glavu nyeupe na barakoa ya upasuaji. Anatumia vifaa vya kimatibabu kuchunguza au kutibu meno ya mgonjwa aliyeketi kwenye kiti maalum cha meno. Mgonjwa amekaa kwa utulivu huku mdomo wake ukiwa wazi kwa uchunguzi. Mandhari ya kliniki ni safi na yenye mwangaza, ikiashiria mazingira ya kitaalam ya huduma ya afya.

Mwanaume anayefanyiwa uchunguzi wa meno na daktari wa meno. Daktari wa meno anavaa glavu za raba nyeusi, na anatumia vifaa maalumu vya kidaktari kuangalia mdomo wa mgonjwa. Daktari anafanya uchunguzi kwa kutumia kioo kidogo cha meno, na chombo cha kuchunguza.

Mabadiliko ya meno ya mbele ya mgonjwa kabla na baada ya matibabu ya meno. Picha ya juu inaonyesha meno ya mbele ya juu ikiwa imevunjika hasa jino ya pili kutoka katikati. Rangi ya meno ni ya manjano kiasi. Picha ya chini inaonyesha meno yamerekebishwa vizuri na sura na mpangilio wa meno ni wa kawaida sasa.

Daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa akiwa amevaa koti jeupe la maabara na glovu za bluu. Anashikilia mfano wa plastiki wa meno ya binadamu na anatumia mswaki kuonyesha jinsi ya kupiga mswaki kwa usahihi. Hii ni hali ya elimu ya afya ya kinywa ambapo daktari wa meno anaweza kuwa anafundisha mgonjwa au wanafunzi namna bora ya kusafisha meno na kudumisha usafi wa kinywa.

Mgonjwa amevalishwa miwani ya kujikinga dhidi ya mwanga mkali, daktari wa meno aliyevaa glavu, anatumia kifaa cha matibabu, kinachoonekana kuwa cha kusafisha meno au kung'arisha meno. Kuna mwanga wa samawati ,unaotumika kwenye mchakato wa kung'arisha meno.

Mdomo na meno ya juu ya mtu aliye na ngozi ya kahawia. Meno yanaonekana kuwa safi, meupe na yamepangwa vizuri, yakionyesha afya nzuri ya mdomo. Mdomo umekunjwa juu kidogo kwa tabasamu. Ngozi inaonekana kuwa katika hali nzuri na kuna ndevu nyembamba kando ya mdomo na kidevu.

Sehemu ya juu inaonyesha meno yaliyo na rangi ya njano, mabaki ya kahawia na mabaki magumu yaliogandia meno. Sehemu ya chini inaonyesha meno yakiwa safi na meupe, ishara kwamba yamefanyiwa usafishaji.

Daktari wa meno akiwa kazini akimtoa jino mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kung'oa jino. Daktari huyo amevaa glavu ya buluu kwa ajili ya usafi na kujikinga dhidi ya maambukizi. Mdomo wa mgonjwa upo wazi na meno yanaonekana waziwazi, yakionyesha kwamba ni shughuli ya kitaalam ya tiba ya meno.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa aliye kwenye kiti cha kliniki ya meno. Daktari amevaa koti jeupe na barakoa ya uso, ishara ya kufuata taratibu za usafi na tahadhari .Anaonekana kutumia vifaa vya uchunguzi wa meno ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Sehemu ya juu ya picha inaonyesha meno yenye rangi ya manjano yenye mabaki ya kahawia ambayo huenda kutokana na tumbako au sigara, kahawa, chai au vinywaji vyenye rangi. Sehemu ya chini ya pili inaonyesha meno yalivyokuwa baada ya kusafishwa. Ni meupe, safi, na yanaonekana na afya zaidi.

Mtoto amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amefungua mdomo akipokea matibabu ya meno. Wahudumu wa afya wawili wamevaa mavazi rasmi ikiwemo gloves , barakoa na mavazi ya kinga. Mmoja anavaa kofia ya blue na nguo ya blue . Mwingine anavaa nguo ya kijani na kofia ya blue ya neti.

Meno ya mtoto mdogo ambapo meno ya mbele ya chini yanaonekana kuwa yameharibika au yana alama za rangi nyeusi. Hali hii inaweza kuwa ni dalili ya matatizo ya afya ya kinywa kama kuoza kwa meno ya watoto

Mtu alieko kwenye kitui cha daktari wa meno akiwa anatipiwa au kujunguzwa meno, mikono ya daktari aliyefaa glovu za blue inashikilia juu ya mdomo ya mgonjwa hili kuonyesha meno ya juu ambapo kuna pengo Kati ya meno ya mbele mawili ya juu.

Sehemu ya uso wa mwanaume aliyekuwa anatabasamu kwa furaha. Meno yake ni meupe na yamepamgwa vizuri, jambo linaloonyesha usafi na afya nzuri ya kinywa. Tabasamu lake linaashiria hali ya furaha na kujiamini.

Daktari wa meno amevaa mavazi rasmi hospitani ya rangi ya samawati na glavu nyeupe. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno akiwa amefungua mdomo wake. Daktari anaendelea na uchunguzi au matibabu ya kinywa. Kuna mshika vifaa mwingine upande wa kulia anayemsaidia.

Mtu akiwa kwenye kliniki ya meno akipokea matibabu ya meno. Mtaalamu wa meno anavaa glavu za bluu na anatumia kifaa kidogo kuchunguza au kutibu meno ya juu ya mgonjwa. Mdomo wa mgonjwa uko wazi na meno yanaonekana yakiwa safi na meupe.

Zana za daktari wa meno zilizowekwa juu ya uso wa rangi ya zambarau. Hizi ni baadhi ya zana za kawaida zinazotumiwa na madaktari wa meno kwa uchunguzi na matibabu ya kinywa na meno.

Madaktari wawili wa meno wakiwa kazini wakimhudumia mgonjwa. Wamevaa mavazi ya kujikinga kama vile glavu, barakoa, miwani ya kinga na kofia za upasuaji. Wanaonekana wakifanya matibabu ya meno kwa kutumia vifaa maalum za kitabibu vilivyo mezani na kwenye mashine ya meno.

Sehemu ya uso ya mwanaume mwenye ndevu akiwa anasugua meno yake kwa kutumia mswaki wa rangi ya samawati na nyeupe. Anaonekana kufinyia midomo jambo linaloashiria anatumia nguvu kidogo kusugua meno. Tukio hili linaonyesha tendo la usafi wa kinywa ambalo ni muhimu kwa afya ya meno na ufizi.

Daktari wa meno, aliyevaa glavu nyeupe, miwani na koti jeupe. Anatumia vifaa vya meno kumwangalia au kumtibu mtoto. Mtoto amefungua mdomo wake kwa mapana na anaonekana kupokea huduma ya uchunguzi au matibabu wa mdomo.

Madaktari wa upasuaji wa meno wakiwa katika chumba cha matibabu wakimhudumia mgonjwa. Wamevaa mavazi ya kujikinga kama vile glavu, barakoa, miwani ya kujikinga, kofia za upasuaji na magwanda ya upasuaji.

Mfano wa meno ya binadamu ambayo hutumiwa na madaktari wa meno kwa mafunzo au kuonyesha matatizo ya kinywa. Kuna pia kioo maalum cha daktari wa meno, kinachoelekezwa kwenye jino lililo na shimo jambo ambalo linaonyesha kuwa jino hilo lina tatizo kama uozo ama kuoza kwa jino.

Upande wa kushoto meno yanaonekana ya manjano au yamepata madoa huenda kutokana na kahawa, tobacco ,mlo au ukosefu wa usafi wa kinywa wa kutosha. Upande wa kulia meno yamekuwa meupe na yenye kung'aa ishara ya kungarishwa kwa meno.

Wanafunzi waliyovaa sare za shule, blausi ya buluu, sketi ama suruali ya kijivu yenye mistari, wameketi kwa benchi za buluu. Wanaonekana wakifanya usafi wa meno. Mtoto aliyeketi mbele anatumia mswaki kuonyesha jinsi ya kusafisha meno ya mnyama wa kuchezea. Msichana aliyeinama anamshikilia kibwengo hicho ilikusaidia katika zoezi.

Kifupi cha sehemu ya uso wa mtu hasa eneo la mdomo na meno. Mtu huyu anaonyesha tabasamu pana, ikionyesha meno meupe yalionyooka vizuri na ya afya. Midomo imepakwa lipstiki nyekundu ikiongeza uvuto wa tabasamu hilo.

Mtu akifanyiwa ukaguzi wa meno na daktari wa meno. Daktari amevaa glavu za rangi ya buluu, akitumia kifaa cha kidaktari kukagua hali ya ndani ya kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa amefungua mdomo wake vizuri na meno yake yanaonekana kuwa safi yakionyesha tabasamu la kiafya.

Mwanaume aliye kwenye kiti cha daktari wa meno huku akitabasamu akiwa tayari au yuko katika hatua za ukaguzi wa meno. Daktari wa meno amevaa glavu za buluu na anashika vifaa vya kidaktari wa meno kama kioo cha meno na sonda ambavyo hutumika kuchunguza afya ya meno na ufizi.

Sehemu ya uso wa mtu ambaye anatabasamu kwa furaha kubwa, macho yakiwa yamefungwa kwa nguvu kutokana na kicheko au furaha. Tabasamu hilo linaonyesha meno meupe yenye afya ishara ya furaha ya kweli au hali nzuri ya kihisia.

Sehemu ya mdomo wa mtu aliyetabasamu ikionyesha wazi pengo kati ya meno ya mbele. Midomo na meno ni sehemu zinazojulikana sana katika mawasiliano ya usoni.

Watoto wengi wamevaa fulana nyekundu, zilizoandikwa, be proud of your mouth inayoweza kuhusina na kapeni ya afya ya meno, au kuhamasisha kujali afya ya mdomo. Kuna pia watoto waliovalia hijabu nyeupe, ambayo huenda ni wanafunzi, kutoka shule za kiisilamu.

Uchunguzi wa meno unaofanywa na daktari wa meno. Tunaona mdomo wa mgonjwa ukiwa wazi na kifaa maalum cha daktari wa meno ,kioo kidogo cha mviringo kikitumiwa kuchunguza hali ya meno ya mbele.

Hali ya uokaji katika janga la mafuriko, ambapo mratibu wa misaada wa shirika la Msalaba Mwekundu, aliyevaa koti jekundu anamsaidia mwanamke mzee kuvuka maji ya mafuriko. Watu wengine wamesimama nyuma wakitazama, ishara kuwa eneo hilo limeathirika na tukio hilo la dharura.

Maji yamejaa hadi kiwango cha magoti kwa watu walioko nje. Kuna watu wengi wakiwa wamebeba watoto wakijaribu kuvuka maji au kuokoa wenzao. Watu wengine wamekaa juu ya ukuta wakitazama kwa hofu na mashaka. Kuna mavazi na mashuka yameanikwa ishara ya makazi yenye watu wengi au kipato cha chini. Maji ya mafuriko ni ya udongo mwingi ikimaanisha yanaweza kuwa na uchafu au taka.

Zoezi la utoaji wa msaada wa kibinadamu ambapo mwanamke anapokea mfuko kubwa wa msaada unaowekwa kichwani mwake na mtu aliyevaa fulana ya bluu na glove pamoja na barakoa ya uso. Ni eneo la vijijini ambapo wakimbizi au wasiojiweza wameketi chini ya mti wenye kivuli.

Mzima moto amevaa vifaa vya kinga ikiwemo kofia ya njano, koti maalum la kuzima moto na buti nzito za usalama. Nyuma yake kuna gari kubwa la zima moto, nyekundu kwa rangi na limeandikwa mistari ya manjano na meupe likiwa limeegeshwa barabarani.

Wahudumu wa afya waliovaa mavazi maalum ya kujikinga wakihamisha mgonjwa kwa kutumia kifaa cha usafirishaji wa dharura kilichofungwa, kutoka kwa ndege ya matibabu ya dharura ya Amref Flying Doctors , hadi kwenye gari la wagonjwa.

Jengo kubwa likiteketea kwa moto mkali, huku moshi mzito mweusi ukipanda angani. Watu ni wengi barabarani, baadhi wakikimbia, wengine wakitazama au kuchukua picha. Magari yamesimama barabarani, ikiashiria msongamano au taharuki.

Kuna gari la tuk tuk lililokwama au kupita kwenye barabara iliyojaa maji. Mtu aliyevaa sare za zima moto au uokoaji anatoa msaada au mwongozo kwa watu waliopo maeneo haya .Watu wengine wanatembea kwenye maji ya mafuriko na baadhi ya magari hapo yameegeshwa kando.

Gari jekundu la zimamoto limesimama pembeni. Wazimamoto wamevaa mavazi rasmi ya kinga, helmet za njano na nguo maalumu za kuzima moto. Kuna mwanaume mwingine aliyevaa sare tofauti, ambaye anaonekana kua mlinzi au afisa wa usalama, akiwa anawasiliana kwa kutumia redio ya mawasiliano. Mandhari inaonyesha kua tukio hili linatokea katika eneo la mji. Kuna magari mengine, miti, na majengo ya kisasa pembeni

Mtu mmoja mwenye huzuni ameketi chini akiwa ameshika kofia nyekundu, akitazama mabaki ya nyumba zilizoteketea kwa moto. Nyuma yake kuna mabati yaliyoshika kutu na yaliyochomeka, ishara ya nyumba zilizoharibiwa vibaya. Kundi la watu limekusanyika, labda kushuhudia athari za moto au kusaidia waathirika. Eneo limejaa mabaki ya kuni, plastiki na mabati yaliyoyeyuka kutokana na moto.

Watu wawili wamesimama mbele mmoja anakabidhi cheti kwa mwingine nyuma yao kuna mezi yenye watu walioketi na mabango yenye ujumbe wa afya maandishi kwenye bango yanatambulisha tukio kua mashindano ya huduma ya kwanza bango jingine linahamasisha watu kutoa damu.

Mtu anayejaribu kuzima moto wa vichaka kwa kutumia matawi ya kijani. Moto umeenea kwenye nyasi kavu jambo linaloweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mazingira na mali. Anatumia tawi lenye majani kama kifaa cha kuzima moto. Mbinu ya kawaida ya kienyeji inayotumika kupiga moto ili kuzuia kuzambaa.

Hatari kubwa za mafuriko yaliyoharibu nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vya kawaida ,maji ya tope yamejaa katika eneo hilo yakionyesha kwamba mafuriko yalikuwa makubwa na yenye nguvu, baadhi ya nyumba zimeanguka au kuharibika vibaya watu wawili waliovaa mavazi ya kuokoa maisha wakiangaika kupenya maji haya ili kusaidia au kuokoa waathiriwa wa mafuriko.

Mafuriko katika eneo la makaazi. Maji yamejaa barabarani hadi kufikia usawa wa magoti. Watu watatu wanaonekana wakimsaidia mwanamke mzee kutembea katikati ya mafuriko. Wengine wamesimama kando wakitazama ama wakisubiri msaada nyuma yao kuna majengo yaliyo zingirwa na maji.

Wazima moto wawili wako mstari wa mbele wakikimbia; mmoja wao amebeba bomba la kuzimia moto, huku wote wakiwa na nguo maalum za kinga na kofia za bluu. Mzima moto wa tatu, huko chini kwa upande wa kulia, akiwa kwenye harakati fulani labda kupima au kuunganisha vifaa. Kwa nyuma kuna gari la wazima moto linaonekana na watu kadhaa. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya nje kwenye eneo lenye majani na miti mingi.

Athari za moto mkubwa uliyo teketeza mabanda katika mtaa wa mabanda. Hali ni ya mafaa na uharibifu mkubwa na wakaazi wakiwemo watoto na watu wazima, wanatembea au kusimama kati ya mabaki wakionekana kuchungulia au kuokota vilivyobaki. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la kijani.

Kundi la watu wamekusanyika karibu na jengo lililoharibika, baadhi yao wakiwa wamevaa mavazi rasmi au mavazi ya huduma za dharura. Maafisa wa usalama au wanajeshi wako eneo hilo wakishiriki shughuli za uokoaji. Majengo yameporomoka , mbao na mawe yamesambaa chini. Jengo dogo la ghorofa moja bado limesimama, mtu anaonekana juu ya dirisha akitazama.

Maji ya mafuriko yamejaa hadi kiunoni na ya rangi ya hudhurungi. Kuna watu wengi wakiwemo watoto wakisafirishwa kwa mashua. Nyumba zilizo karibu zinaoonekana kuzama sehemu ya chini. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingi na anga lenye mawingu. Mbele na nyuma na ya mashua kuna watu wanatembelea majini.

Watu wengi wameketi kwa utaratibu wengi wao wakiwa ni wanawake wakisikiliza kwa makini. Mbele yao wapo watu wawili waliovaa mavazi yenye maandishi nutrition volunteer ikimaanisha ni wajitolea walishe. Mazingira yaonekana kuwa ni ya kijijini au mtaa wa kawaida wa makazi. Wengine wamevaa barakoa ikionyesha tahadhari dhidi ya ugonjwa wa kuambukizana.

Wanaume wawili, mmoja amevaa shati nyeupe na mwingine amevaa suti ya buluu. Wote wamevaa barakoa. Wamesimama pembeni mwa bango la kumbukumbu wakifungua pazia la buluu lililokua limefunika bango hilo. Mmoja wao anashika kipazasauti. Bango la uzinduzi lina nembo ya serikali na maandishi yaliyoandikwa kwa kiingereza.

Kikundi cha wahudumu wa dharura wakimsaidia mtu aliyejeruhiwa. Wahudumu hawa wamevalia mavazi maalum ya usalama yenye rangi nyekundu na nyeusi na kofia za chuma. Mahali panaonekana kuwa ni eneo la mji na kuna magari ya huduma ya dharura yameengeshwa karibu.

Barabara imejaa maji ya matope, yakionyesha kiwango kikubwa cha mafuriko. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye maji, baadhi yao yakiwa yamefika hadi kiunoni. Baadhi ya watu wanasaidiana kuvuka au kuendesha shughuli zao licha ya hali ngumu. Nyuma yao kuna nyumba za mabati na mawe nyingi zikiwa karibu sana na maji.

Ambulensi ya shirika la msalaba mwekundu ikiwa imekwama au inajaribu kupita katika eneo lenye barabara mbaya na lenye maji, barabara ina mteremko na inaleta changamoto kwa usafiri wa dharura, pembeni mwa barabara kuna vizuizi vya rangi nyekundu na nyeupe vinavyoonyesha mipaka ya njia.

Watu watano wanaonekana karibu na boti, wakiwa kwenye maji ambayo yamejaa hadi karibu na magoti. Boti inaonekana kua na vifaa au mizigo, pengine msaada au mali ya wakaazi. Nyuma yao kuna majengo yaliyizingirwa na maji, ikidhibitisha kiwango kikubwa cha mafuriko. Watoto pia wapo eneo hilo, wakiangalia au kuhusika kwa njia moja au nyingine.

Mafuriko katika eneo la makazi. Maji ya mafuriko umejaa Hadi karibu na magoti ya watu na kuna watu kadhaa wakitembea katika maji hayo. Majengo yaliyopo yanaonekana ni kama ni ya kuishi. Maji ni ya rangi ya kahawia ikiashiria kuwa ni maji machafu yenye matope. Wananchi wanaonekana wamekwama au wanaondoka katika eneo hili lililoathirika.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko. Maji yamejaa na yana rangi ya udongo mwekundu. Mtu mmoja anaonekana akijaribu kutembea juu ya mabaki ambayo yaliyosambaa kwenye maji. Watu wengine pia wanaonekana wakijaribu kuokota au kuokoa vitu.

Watu wengi wamekusanyika kwenye mtaa wenye vibanda vya mabati wakiwa kwenye maji ambayo yanafika hadi magotini au zaidi. Wengine wanaonekana kushika fimbo au kutafuta njia ya kupita. Maji ni ya rangi ya kahawia ikiashiria mafuriko yenye matope na uchafu. Nyuso za watu zinaonyesha wasiwasi au huzuni.

Gari jeupe aina ya land cruiser lina nembo ya msalaba mwekundu. Bendera ni alama ya msalaba mwekundu na imepandishwa juu ya gari. Katika mandhari ya nyuma, kuna jengo lililoandikwa Genesis Day School likionyesha mazingira ya kijijini au mji mdogo.

Kikundi cha watu waliovaa kofia za usalama na fulana nyeusi wakihusika katika shughuli za uokoaji au kusafisha eneo la maafa. Wanaonekana wakipanga au kuhamisha vifusi na mabaki ya majengo huku baadhi yao wakipokezana mabaki ya vifaa kama vitabu.

Gari la wagonjwa aina ya toyota land cruiser lenye nambari ya usajili KDQ 090B.Gari hili limeandikwa maandishi ya ambulance kwa maandishi mekundu na lina alama ya msalaba wa hudhurugi mbele yake. Pia lina taa za dharura juu ya paa na limeengeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti.

Watu kadhaa wakiwemo wanaovaa makoti mekundu yenye alama ya msalaba mwekundu wanaonekana kusaidia wakazi waliopitia mafuriko. Mmoja wao amebeba kifaa kikubwa kichwani, huenda akibeba mali au mahitaji ya dharura. Mazingira yanaonyesha eneo la mafuriko au pembezoni mwa mji.

Watu waliovaa vizibaa vya rangi ya manjano na nyekundu, ni waangalizi au viongozi wa mradi . Baadhi wamevaa helmet za usalama kuonyesha kuwa wapo kwenye eneo la hatari ya ujenzi au kazi za uandisi. Wengine ni wanaume na wanawake, baadhi wakiwa wamevaa mavazi ya kidini. Mazingira ya nyuma yanaonekana kuwa ya nje, yenye udongo.

Gari la kubebea wagonjwa likiwa limesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi, mlango wa upande ukiwa umefunguliwa. Gari hilo ni nyeupe yenye mistari ya kijani na njano ikiwa na maandishi ambulance mbele na nembo ya Saint John's Ambulance . Mbele ya gari kuna mwanamke aliyevaa sare nyeusi na miwani ya jua akiwa anatembea huku akitabasamu. Nyuma yao kuna majengo na paa la buluu na miti mingi ya kijani.

Wafanya kazi wawili wamevaa mavazi ya kinga ya rangi ya njano, glavu na barakoa. Mgonjwa aliyelazwa kwenye machela anaonekana bila fahamu. Mandhari inaonekana kuwa ya nje, huku sanamu ya twiga na tembo zikionekana.

Gari la wagonjwa la shirika la St.Johns Ambulance, lilosimama kwenye eneo la majani. Mlango wa gari uko wazi na mbele yake anaonekana mwanamke aliyevaia mavazi meusi akitabasamu na kutembea. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya kawaida ya kiasili na miti ya kijani, ikiashiria kua tukio ilifanyika katika eneo la mashambani au nje ya nchi.

Watu waliokusanyika mbele ya jengo la serikali wakiwa karibu na magunia makubwa. Magunia hayo yanaonekana ni ya mbolea ambayo inagawiwa kwa wakulima kama sehemu ya mpango wa msaada au ruzuku kutoka kwa serikali. Wamevaa mavazi ya kawaida ya vijijini na baadhi yao wameinama wakiandaa au kuchukua mbolea hiyo.

Gari la usalama kutoka kampuni ya tisa moja moja, ambalo lina rangi ya kijani na njano. Kuna afisa wa usalama aliyevalia sare za kijani na kofia ya chuma akiwa anaruka kutoka kwenye gari hilo. Nyuma yake, kuna miti mirefu na gari la kijani kibichi barabarani.

Tukio la jamii ambapo watu wengi wameketi wakisikiliza au kushiriki shughuli ya kuelimisha kuhusu lishe bora. Watu wawili waliovaa mavazi yenye maandishi nutrition volunteer wako mstari wa mbele wakionekana kuwaongoza au kuwaelimisha wale waliokusanyika.

Mwanaume aliyevalia kofia nyeupe, shati nyeupe na suruali nyeusi, amesimama karibu na kundi la mbuzi weupe. Mbele yake kuna sehemu ya kunyweshea mifugo ambalo linaonekana kuwa limekauka au lina matope. Mazingira inaonyesha ni sehemu ya joto na ukame. Nyuma yake kuna miti na gari lililoegeshwa.

Kikundi cha watu wakishiriki kwenye shughuli ya kusafisha mazingira, katika eneo lenye uchafu na taka. Wamevaa barakoa, glavu, na nguo za kujikinga. Wengine wamebeba magunia ya taka, huku wengine wakiwa na chupa tupu au vifaa vingine vya kukusanya taka. Eneo ni la wazi karibu na majengo ya mtaa, yenye miti na vichaka.

Kikundi cha vijana wakishiriki katika shughuli ya kuchimba mtaro au mfereji kando ya barabara. Wanatumia zana kama jembe na koleo kuondoa udongo. Mazingira ya kijani na udongo mwekundu vinavyoonyesha kuwa ni eneo la mashambani au pembezoni mwa mji.

Mtoto aliyevaa sare ya shule anatumia beseni la plastiki la kijani kuosha mikono chini ya bomba lililounganishwa na tenki kubwa la maji. Kando ya tenki kuna sabuni iliyoning'inizwa kwa ajili ya usafi. Chini ya beseni, kuna mtungi wa plastiki wa njano unaokusanya maji yaliyotumika. Eneo linaonekana kuwa la mashambani au kijijini, ikiwa na nyasi na miti mingi.

Mvulana mdogo ambaye ameinama kunywa maji safi kutoka kwa bomba. Maji yanamwagika kwa kasi kwenye mikono yake na anaonekana akiwa na kiu kubwa. Mtoto huyu anatumia mikono yake kama kikombe, kunywa maji yanayotoka kwenye bomba.

Mimea changa ya mahindi iliyopandwa kwenye mistari katika shamba lenye rotuba nzuri. Mimea ina afya njema kutokana na rangi ya kijani kibichi na hali ya udongo ambayo ni mweusi na ya unyevu ishara ya kuwa una virutubisho vya kutosha na maji ya kutosha.

Pipa la takataka lililojazwa kupita kiasi likiwa limewekwa karibu na ukuta wa jengo. Ni la rangi nyeusi na limejaa hadi juu kabisa uku taka nyingine zikiwa zimetapaka pembeni na chini. Sehemu ya chini ya pipa kuna majani yaliyo anguka na takataka zilizo mwagika.

Eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda ambapo kundi la watu waliovaa fulana za kijani wakihusika katika kazi ya kusafisha taka. Wengine wamevalia kawaida wakishuhudia shughuli hiyo. Lori la rangi ya kijani la kubeba taka limeegeshwa karibu na kibanda huku likijazwa kwa taka. Mbele kabisa kuna mifuko mingi ya rangi ya blue na nyeupe ambayo imejaa taka zilizokusanywa.

Milima yenye miti mingi ya kijani ambao haujaharibiwa. Bonde la kijani kibichi katikati linaloonyesha uwepo wa nyasi na mito midogo au mabwawa. Njia ya lami inayopita milimani upande wa kulia ikiashiria barabara ya kupita magari ya wageni au watalii. Anga ya bluu yenye mawingu meupe.

Mtu akimimina dawa ya kuosha mikono kwenye kiganja chake akiwa karibu na sink la kuosha mikono. Hatua hii ni mojawapo wa njia bora zaidi ya kuzuia maambukizi kwa kuondoa bakteria na virusi mkononi.

Soko la mboga ambapo kuna aina nyingi za mazao safi yaliyopangwa vizuri kwa kuuza. Baadhi ya mboga na matunda yanaonekana ni karoti, nyanya, hoho, ndimu, vitunguu nyekundu na nyeupe, viazi, kabichi, kunde, biringanya na maharagwe mabichi.

Eneo la msitu ambalo limekumbwa na ukataji miti mkubwa. Miti mingi imekatwa na kubaki visiki tu vinavyonekana kusambaa kwenye ardhi kavu. Katikati kuna mkondo mwembamba wa maji unaopita kuelekea kwenye ziwa ndogo au bawa. Huku anga likiwa na mawingu na mwangaza wa jua la machweo au mapambazuko.

Mkulima akivuna nyanya shambani. Mkulima huyu aliyevaa kofia ya kahawia, na shati la mistari, anainama huku akiweka nyanya zilizoiva vizuri, kwenye boxi la mbao. Mimea ya nyanya imepandwa kwa mistari, na inashikiliwa juu kwa kutumia vigingi vya miti, ili kusaidia ukuaji wa wima, wa mimea hiyo.

Tone la maji likianguka kwenye chombo kilicho jaa maji na kusababisha mchuruzo mkubwa wa maji. Mchuruzo huo umetokea kwa nguvu kiasi cha kuunda umbo la mviringo unaopinda juu na matone madogo ya maji yanaruka hewani kuzunguka eneo la mguso.

Bomba la maji la nje lililotengenezwa kwa plastiki ya buluu likiwa na koki ya chuma lenye mpini mwekundu. Koki hiyo inaonekana ikivuja kiasi kwani tone la maji linaanguka kwelekea kwenye ndoo ya buluu iliyowekwa chini yake. Mazingira yanaonekana ni ya nje ,pengine ya kijijini au ya mtaa wa makaazi.

Mzima moto amevaa sare ya kinga, kofia ya njano, koti na suruali maalum. Anatumia mashine ya kuzima moto kupambana na moto mkubwa. Jengo la mbao linaungua vibaya, huku moto na moshi vikionekana kwa wingi. Povu nyeupe inayotumika kama kizuizi cha moto. Mandhari inaonyesha kuwa tukio linaweza kuwa mazoezi ya zimamoto au tukio halisi la dharura katika mazingira ya wazi.

Clinic ya kusafirishwa, iliyoegeshwa kando ya barabara. Kliniki hii imeunganishwa na gari, na ina nembo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Wizara ya Afya ya Kenya, Amref Health Africa, AstraZeneca. Kliniki kama hii hutumika kutoa huduma za afya, kwa jamii zilizo mbali na vituo vikuu vya afya, au maeneo ya vijijini ambako huduma za afya, ni haba.

Meza ya ofisi imewekwa vifaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na mizani ya watoto wachanga ishara ya kwamba chumba hii hutumika kwa huduma za afya labda kliniki ya watoto au wajawazito. Viti vya plastiki na vya mbao kwa ajili ya wageni au mama anaye subiri kuhudumiwa. Dirisha lina grili ya usalama na jalusi za vioo.

Gari la wagonjwa aina ya Nissan limeegeshwa mbele ya jengo likiwa tayari kwa dharura. Watu kadhaa wamesimama mlangoni, mmoja wao akiwa kwenye kiti cha magurudumu akisaidiwa na wahuduma au ndugu. Jengo lina gorofa moja na maandishi ya wazi yanayoeleza huduma inapatikana kwa ndani. Jengo limeandikwa Accidents & Emergency Centre .

Kifaa kinachosaidia kutembea kinachotumiwa na watu ambao wana changamoto za kutembea kwa urahisi kimeundwa kwa chuma chepesi chenye uimara na kina mashikio ya plastiki au mpira kwa ajili ya kushikilia kwa mikono. Kina miguu minne inayotoa usaidizi mzuri wa usawa wa mwili wakati wa kutembea.

Kitengo cha watoto wachanga katika hospitali. Mtoto mchanga yuko ndani ya kifaa maalum kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhi watoto waliozaliwa kabla ya wakati au wanahitaji uangalizi maalum wa kiafya. Mtu aliyekaribu naye huenda ni muhudumu wa afya au muuguzi anaenda kumwangalia au kumuhudumia mtoto.

Magodoro mengi mapya yaliyopangwa kwa ustadi juu ya kila moja yakiwa yamefungwa kwa plastiki nyeusi kwa ajili ya usafiri au kuhifadhi. Magodoro haya yamewekwa kwenye sehemu ya wazi yenye sehemu ya wazi yenye sakafu ya mawe ya interlock labda kwenye gala au sehemu ya kupakia bidhaa.

Kifaa cha kitabibu kinachotumika kuangalia ndani ya masikio. Kando yake kuna vipenyo vya plastiki vinavyobadilishwa, ambavyo huvalishwa kwenye ncha kwa ajili ya usafi na matumizi salama. Vifaa hivyo vimewekwa juu ya meza.

Kiti cha magurudumu ambacho ni kipya kikiwa na sehemu zilizofunikwa na plastiki kwa ajili ya ulinzi kabla ya matumizi. Ni kiti cha kisasa na rahisi kusafirisha.

Vifaa viwili vya kusaidia kutembea. Magongo ya kwapa. Hii ni aina ya gongo, ambalo huwekwa kwapani, husaidia watu waliopata majeraha au matatizo ya miguu. Kiendeshi cha kutembea. Hiki ni kifaa chenye miguu minne, kinachotumiwa na watu wenye changamoto za kutembea au kusimama kwa muda mrefu.

Kitanda kina sehemu ya juu inayoweza kuinuliwa kinachowezesha mgonjwa kukaa au kulala. Kuna pedi nyeusi ya povu kwa ajili ya kumfanya mgonjwa awe na faraja wakati wa uchunguzi .Madaraja madogo, yaliyo mbele ya kitanda yanasaidia mgonjwa kupanda juu ya kitanda kwa urahisi. Muundo wa kitanda ni wa chuma.

Mtoa huduma wa afya, huenda ni muuguzi au daktari akiwa ameketi kwenye ofisi ya hospitalini au chumba cha kliniki. Amevaa sare za kijivu na barakoa ya usoni pamoja na miwani ya kinga, dalili kuwa yuko katika mazingira ya kiafya na tahadhari. Anaandika kwenye fomu au daftari, pengine akihifadhi taarifa za mgonjwa. Ukutani kuna vifaa vya umeme kama socket .

Sehemu ya jicho la mtu ambaye ameweka vipodizi vya kope za bandia. Kope zimebandikwa juu ya kope asilia. Na mtu huyo anavuta kope juu kwa kutumia vidole ili kuonyesha sehemu ya chini ya jicho.

Sehemu ya ndani ya hospitalini hususan eneo la mapokezi au usajili, kuna muuguzi aliyevaa sare za kijani anayemsukuma mgonjwa aliye kwenye kiti cha magurudumu ambaye kichwani mwake kumefungwa bendeji. Mgonjwa huyo amesindikizwa na mtu mwingine na kuna mwanamke anayeonekana akisajili kitu dirishani. Mazingira ni safi na nadhifu na viti vya kungojea vinaonekana pembeni.

Mgonjwa amelala kifudifudi juu ya kitanda cha hospitali akiwa amevaa mavazi meusi na soksi, huku viatu vikiwa vimewekwa chini ya kitanda. Mtaalam wa afya anaonekana amesimama kando ya kitanda akimhudumia mgonjwa, anaonekana akifanya uchunguzi au matibabu ya mgonjwa kwa kutumia mikono. Mazingira ni safi na nadhifu, yakionyesha chumba cha kliniki au hospitalini.

Muhudumu wa afya labda daktari ama muuguzi akiwa amekaa chini akiwa na huzuni uchovu au msongo wa mawazo. Amevaa mavazi ya kazi ya kitabibu, glavu za upasuaji na barakoa iliyoshushwa mdomoni. Ameketi chini kichwa chake kimeegemezwa kwa mikono ishara ya kuchoka au kuvunjika moyo.

Mtu aliyekaa akiwa ameshika kichwa kwa mikono yote miwili, akifunika uso wake. Mtu huyu anaonekana kuwa katika hali ya majonzi, huzuni, au msongo wa mawazo. Rangi ya picha ni kijivu, na giza, inayoonyesha hisia nzito ya hali ya kihisia, isio ya furaha.

Mwanamume aliyepiga magoti kwenye benchi la kanisani, akiwa ameinamisha kichwa chake kwenye kiganja cha mkono wake, kama ishara ya sala au maombi. Pembeni yake kuna kitabu ambacho ni biblia pamoja na miwani, iliyowekwa juu yake.

Mtu aliyefungwa minyororo miguu yote miwili ikiwa na kufuli kubwa amevaa labda mbili za plastiki za rangi ya bluu na suruali yenye muundo wa rangi nyekundu na nyeupe. Sakafu ni ya udongo, ni chafu na ya mazingira duni.

Mtu aliyekaa mezani, akiwa ameinamisha kichwa chake juu ya mikono, kwa namna inayoashiria msongo wa mawazo, uchovu au huzuni. Pembeni yake kuna kompyuta mpakato, daftari, kalamu na miwani Juu ya meza. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi au sehemu ya kazi.

Mwanaume aliyevalia shati ya mikono mirefu na suruali ya jinsi ameketi kwenye kochi akiwa ameshika simu mkononi na kufunika uso wake kwa mkono mwingine. Miwani pia ameieka kwenye kipaji cha uso.

Virutibisho vya afya kutoka kampuni ya Jemieson inayojulikana kwa kutengeneza bidhaa za asili za lishe. Hutumika kwa kuimarisha mifupa na uzuio wa ugonjwa wa mifupa dhaifu.

Mtoto mchanga akipokea chanjo au sindano kwenye mguu wake, tukio linafanyika kwa tahadhari na mikono ya watu wawili wazima mmoja akiwa anashikilia mguu wa mtoto na mwingine akitoa sindano, mtoto mchanga amevalishwa ngozi ya rangi nyekundu na nyeupe pamoja na neti nyekundu ya kujifunikia, watu wazima huenda ni mtoa huduma wa afya na mzazi au mlezi anayemshika mtoto.

Mtu akichomwa sindano ya chanjo kwenye mkono wake wa juu na mtoa wa huduma wa afya. Mtoa huduma amevaa glove kinga za rangi ya blue , ishara ya tahadhari za kiafya. Sindano imeelekezwa kwenye misuli ya mkono wa juu, ambayo ni eneo la kawaida kwa chanjo.

Mtoto mchanga akipokea chanjo ya matone ya mdomoni kutoka kwa muhudumu wa afya, huku mama wa mtoto akiwa amemshikilia kwenye mapaja yake. Muhudumu amevaa fulana ya kuonyesha utambulisho wa kazi yake akiwa anamuhudumia kwa uangalifu.

Mtoto anapewa chanjo au matone ya dawa kwenye mdomo wake na mhudumu wa afya aliyevaa glavu. Wazazi au walezi hasa wanawake waliovalia mavazi ya kitamaduni wameshika kadi za chanjo. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kambi au kliniki ya muda pengine ya kampeni ya afya vijijini. Kuna watoto wengine na watu wazima walikusanyika karibu wakisubiri huduma.

Mtoto amelala au kubebwa huku mdomo wake ukiwa wazi. Mtu mzima pengine mhudumu wa afya anamshika mtoto kwa uangalifu na anamwekea matone ya dawa kwa kutumia kifaa cha kudondoshea. Matone hayo ni ya chanjo yanayotolewa kwa njia ya mdomo. Mazingira yanaonyesha kuwa hii inaweza kuwa sehemu ya kampeni ya chanjo au kliniki ya afya.

Msichana mdogo akipewa chanjo ya matone kwa njia ya mdomo. Ameinua kichwa juu na mtu mzima anamdodeshea matone ya chanjo mdomoni. Chanjo hii hutumika kwa ugonjwa kama vile polio. Mazingira inaonyesha kuwa shughuli hii inafanyika eneo la vijijini au kwenye jamii ya kawaida.

Mtoto mchanga akipokea chanjo ya matone kutoka kwa mtaalamu wa afya. Mtoto huyo anashikiliwa na mama yake huku muuguzi au dakatri akiwa anampa dawa mdomoni. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kituo cha afya au zahanati.

Mtoto anaonekana akiwa amefungua mdomo kwa msaada wa mkono wa mtu mzima. Dawa inaonekana ni tembe ya rangi ya buluu. Hii ni njia ya kawaida inayotumika wakati wa matibabu ya jamii kwa njia ya mzunguko.

Mtoto mchanga akiwa anapewa chanjo au dawa ya matone na mhudumu wa afya. Mtoto huyo anashikwa kwa uangalifu na mama yake, huku mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe akimnywesha dawa kwa kutumia tone au sindano ya matone.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye kitanda cha watoto wachanga akiwa amefunikwa na shuka lenye rangi ya madoido ya Kimaasai. Kuna mhudumu wa afya aliyevaa gloves nyeupe na nguo nyeupe akimhudumia mtoto kwa uangalifu. Mwanamke mwengine mwenye nguo ya madoa amesimama karibu akishuhudia huduma hiyo.

Mwanamke mtoa huduma za afya akimchanja mwanaume kwenye bega lake la kushoto. Wote wawili wamevaa barakoa. Muuguzi amevaa mavazi ya rangi ya samawati. Mwanaume amevaa shati ya mikono mifupi iliyokunjwa juu. Kuna vifaa vya matibabu mezani na pipa la taka za hospitali nyuma yao.

Mtoto mchanga, akiwa amelazwa kwenye kitanda maalum cha hospitalini, amefunikwa kwa kitambaa cha kijani. Muudumu wa afya, amevaa glavu na anaonekana akifanya utaratibu wa matibabu au usafishaji kwenye kitovu cha mtoto. Kuna vifaa au dawa, anaonekana ameshikilia mhudumu, huenda kuwa ni dawa ya kitovu.

Mtoto mchanga akiwa mikononi mwa mtu mzima huku mtu wa huduma ya afya aliyevaa sare akijiandaa kumpa chanjo au sindano. Tukio linaonekana kufanyika katika kituo cha afya au hospitalini ambapo mtoto anashughulikiwa kwa uangalifu.

Mtoto mchanga akipewa chanjo ya matone na mtu wa huduma wa afya aliyevaa glavu za buluu, barakoa na mavazi ya kinga. Mtoto amebebwa na mamake yake ambaye pia amevaa barakoa. Mchakato huu ni sehemu muhimu wa huduma, za kinga ya watoto unaolenga kuwakinga dhidi ya magonjwa hatari tangu wakiwa wachanga.

Mama aliye na mapacha wachanga akisaidiwa na mhudumu wa afya, wote wakiwa wamevalia barakoa. Mama amewabeba watoto wawili kifuani kwa njia ya huduma ya mama kangaroo mbinu muhimu ya utunzaji wa watoto wachanga walio hatarini. Mazingira yanaonyesha kuwa huduma hii inatolewa nyumbani.

Mhudumu wa afya mwenye ishara ya rangi ya waridi anafanya kazi ya kimatibabu, huenda ni kumchoma mtoto sindano ya chanjo, kumpima au kumpa huduma ya awali ya afya. Mama ameketi akiwa amemshikilia mtoto kwa uangalifu, akiwa amevaa mavazi ya Kiafrika yenye rangi nyingi. Wako ndani ya ukumbi wa afya au kliniki yenye watu wengine, wanapokea huduma kwa nyuma. Watu wote kwenye eneo hili wamevaa barakoa, wakifuata hatua za tahadhari za kiafya.

Msichana mtulivu na mwenye tabasamu ndogo, akivaa fulana nyekundu. Anapokea sindano kwenye mkono wa juu wa kushoto. Mtu wa huduma ya afya, amevaa glavu nyeupe na barakoa ya upasuaji. Anatumia sindano ya kawaida ya chanjo. Eneo la nje, pengine kijijini au mtaa wa nje ya mji. Mandhari ya nyuma, kuna ukuta wa matofali na miti.

Mtoto wa mbele amevaa barakoa na anamimina maji kutoka kwenye mtambo wa kisasa wa kunawa mikono wa rangi ya kijani na buluu. Mtoto wa nyuma pia amevaa barakoa na atazama huku akingojea zamu yake. Wote wako barabarani ishara kuwa kituo hiki ni cha wazi kwa matumizi ya jamii.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya mgonjwa au mfungwa. Mavazi ya mistari mieupe na mieusi akiinama kumuanglia au kumbembeleza mtoto ndani ya kitanda. Mtoto amevaa nguo ya kijani na nyeupe. Amelala ndani ya kitanda cheupe cha mbao. Kuna michoro ukutani ishara ya mazingira ya kirafiki kwa watoto. Kuna kiti cha plastiki cha rangi ya zambarau pembeni mwa kitanda.

Mtoto anafungua mdomo huku mtu mzima akimdondoshea dawa ya matone. Mtoto amevaa hijabu nyeupe na ako katika mazingira safi na salama. Mtu anayetoa chanjo anamshika mtoto kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha dawa inaingia vizuri.

Mtu akipewa chanjo kwenye mkono wa juu na mtoa huduma wa afya aliyevaa glavu nyeupe na mavazi ya afya. Sindano inaingizwa kwenye mkono wa juu wa mtu aliyevalia blausi yenye maua. Mtu wa huduma wa afya amevaa mavazi meupe ya hospitali na glavu nyeupe kuashiria usafi na tahadhari za kiafya. Mtu anayepokea chanjo amevaa barakoa chambo linaloonyesha utunzaji wa usalama wa kiafya.

Sindano yenye kimiminika cha rangi ya bluu ikichoma kwenye kifuniko cha mpira cha chupa ya dawa. Dawa imewekwa kwenye chupa maalum ambayo hutumika katika chanjo, matibabu ya sindano au upimaji wa maabara. Hii ni hatua ya maandalizi kabla ya kumpa mgonjwa sindano ya dawa au chanjo.

Wodi ya watoto katika hospitali ya umma au kituo cha afya. Kuna vitanda vingi vya wagonjwa, vilivyopangwa kwa safu. Wagonjwa wakiwa ni akina mama pamoja na watoto wao. Baadhi ya watu wanawahudumia watoto hao. Wengine wameketi vitandani wakizungumza.

Mtoto ameketi kwenye mikono ya mwanamke huku mhudumu wa afya aliyevaa koti la manjano na miwani anampatia mtoto chanjo ya matone kwa mdomo kwa kutumia kidonge au tone kutoka kwenye chupa ndogo, tukio linafanyika nje labda katika zoezi la chanjo ya jamii au kampeni ya afya kama vile chanjo ya polio ,watu wamevaa fulana au mavazi yenye nembo ya afya ishara ya kwamba ni wahudumu wa afya ya jamii.

Mama ameketi kwenye kiti. Amebeba mcanga anayenyonyeshwa. Mhudumu wa afya amevaa sare nyeupe na kofia ya kuzuia nywele. Anatoa chanjo kwa mtoto kwa kutumia sindano kwenye paja lake la kushoto. Mama ameketi kwa utulivu na makini huku akihakikisha mtoto wake anapokea huduma hiyo vizuri.

Mtumishi wa afya aliyevaa fulana ya manjano anampa chanjo mtoto mdogo kwa njia ya matone ya mdomoni ,karibu na mtu wa chanjo kuna kifaa cha kuhifadhi chanjo kinachohifadhiwa kwenye barafu ili kudumisha joto linalotakiwa, wazazi au walezi asa akina mama wamesimama karibu na watoto wao wakisubiri huduma mazingira yanaonyesha kuwa zoezi hili linafanyika nje ya kituo rasmi cha afya huenda chini ya mti au ukuta wa jengo.

Mtu ameshika chanjo ya polio ya matone. Chanjo hii hutolewa kwa njia ya matone mdomoni na mara nyingi hutumika katika kampeni za kinga dhidi ya ugonjwa wa polio hasa kwa watoto wadogo. Ni muhimu sana katika kulinda watoto dhidi ya maradhi yanayosababisha kupooza kwa ghafla.

Chupa mbili za chanjo ya BCG chanjo inayotumika kuzuia ugonjwa wa kifua kikuu. Chupa moja ina maandishi ya BCG vaccine yenye unga wa chanjo na nyingine ina maandishi Daily want for BCG vaccine ambayo ni kimiminika kinachotumika kuchanganya na unga wa chanjo kabla ya kudunga. Pia kuna sindano iliyo tayari kwa matumizi.

Mtoto amelazwa juu ya blanketi ya pinki yenye michoro ya watoto, akiwa amevaa napi na vazi ya watoto wachanga. Mikono ya mtu mzima inampa huduma kwa kutumia bandeji ndogo mkononi. Pembeni kuna boksi la glovu za kitaalamu. Mandhari ya nyuma inaonyesha vitanda vya hospitali na joto linalotolewa na kipasa joto cha umeme ambapo ni muhimu katika mazingira ya watoto wachanga ili kuhakikisha joto la mwili limebaki salama.

Mama amevaa mavazi ya rangi ya chungwa akiwa amebeba mtoto mchanga. Anashuhudia mtoto wake akipokea chanjo au dawa kutoka kwa mtu wa mhudumu wa afya aliyevaa glavu za matibabu. Kwa nyuma kina mama wengine wameketi wakisubiri huduma wengi wakiwa na watoto wao.

Mtoto mchanga amelala kitandani. Amefunikwa na blanketi ya kijani na ana kofia ya pinki yenye maandishi ya baby . Mama amemshika mtoto kwa upole akimwangalia kwa huruma na upendo. Mama ana kidoti cha hospitalini mkononi kinachomaanisha kuwa mama aliyejifungua hivi karibuni.

Upande wa kushoto, kuna mtu mzima aliyevaa barakoa, miwani na fulana nyeupe akimchanja mtoto kwenye bega kwa shindano. Mtoto huyu anaonekana akitabasamu na kuvaa mavazi ya kiafrika yenye rangi nyingi aina ya kitenge. Upande wa kulia, kuna picha ya chupa ya dawa iliyoandikwa Malaria vaccine ikishikiliwa kwa mkono.

Mtoto amelala upande akiwa amevalia nguo nyekundu. Amefunikwa kwa shuka au blanketi ya manjano. Anaonekana akiwa na bandeji kichwani, mpira wa mapua na mkono wake umefungwa bandeji. Mtoto anashikilia mkono wa mtu mzima.

Bega la mtoto mchanga ambalo lina kidonda kidogo kilicho na usaha au kovu. Inaonekana kuwa alama ya chanjo ya BCG inayotolewa kwa watoto wachanga, ili kuwakinga dhidi ya kifua kikuu.

Watu wengi kwenye picha ni wanawake, baadhi yao wakiwa wamebeba watoto mgogoni au mikononi. Kuna wanaume wawili waliovaa rasmi na wanaonekana wamesimama pembeni. Ukutani kuna mabango ya elimu ya afya yanayoelezea mambo mbalimbali. Mazingira yanaonekana kuwa ni kituo cha afya.

Mtoto anapewa chanjo kwenye mkono sehemu ya mabega. Mtu mzima anashikilia sindano kwa mkono wa kulia na kumchoma mtoto sindano hiyo kwa uangalifu. Mtoto anaonekana kuvaa fulana ya mistari ya bluu na nyeusi, huku akiwa ametazama chini au kando. Muhudumu wa afya amevaa shati lenye rangi mbalimbali na ana pete ya ndoa kwenye kidole chake cha kushoto.

Mtoto amevaa fulana ya rangi ya chungwa na anashikiliwa kwa uangalifu ili kufanikisha utoaji wa dawa. Mtu mzima, huenda akawa ni mhudumu wa afya anatumia dropper kumpa mtoto dawa kwa njia ya mdomo. Dawa hiyo ni ya maji yenye rangi nyekundu au waridi. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje.

Zoezi la chanjo ya watoto ambapo mtoto anapewa chanjo ya matone mdomoni. Hili linafanyika katika mazingira ya kijamii na kuna watu wengi waliovaa barakoa wakingoja kwa zamu.

Mtoto amevalishwa nepi na nguo ya juu ambayo haijafungwa vizuri. Anawekwa kuwa juu ya blanket ya pinki, yenye michoro ya rangi tofauti. Macho yamefungwa kwa plaster nyeupe. Mtoto mchanga anaonekana kulia au kupiga kelele. Mkono wa mtu mzima unaonekana ukimshika mtoto kwa upole.

Mtoto mchanga akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitalini akiwa amefunikwa na shuka ya rangi ya kijadi. Anaonekana kuwa chini ya uangalizi wa daktari au mwuguzi aliyevaa glavu nyeupe za upasuaji. Mwuguzi huyu anaonekana kushika sindano au kifaa kingine cha matibabu, huenda akijiandaa kumpa mtoto chanjo au kipimo. Mama mtoto au mlezi pia anaonekana karibu, amevaa blausi ya madoa meupe na meusi.

Tukio la kiafya au la malezi ambapo mwanamke anamsaidia mama mchanga ambaye amewabeba watoto mapacha wachanga kifuani kwake. Mama na msaidizi wote wamevaa barakoa, ishara ya tahadhari za kiafya.

Watoto wawili wakiosha mikono yao kwenye kituo cha kunawia mikono cha kisasa kilichowekwa hadharani. Watoto hawa wanavaa barakoa jambo linaloashiria hatua ya kujikinga dhidi ya maambukizi. Mtoto wa mbele anatumia bomba la maji lililounganishwa kwenye mtungi mkubwa wa maji uliowekwa juu ya chombo cha plastiki chenye ranji ya kijani na blue . Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wengine na mijengo ya mjini.

Mtoto mchanga akipokea chanjo ya matone ya Polio. Mtu mzima anampulizia mtoto matone mdomoni, kwa kutumia dawa ya majimaji kutoka kwenye kidude cha plastiki. Mtoto ameshikiliwa kwa upole, huku kichwa chake kikiinuliwa ili kurahisisha utoaji wa chanjo hio.

Mtoto mchanga amelala kitandani juu ya blanketi ya rangi ya kijani na nyekundu. Mtoto huyo amevaa nguo za rangi ya pink na suruali yenye michoro ya alama mbalimbali. Mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mlezi au mzazi, anamshika mikono mtoto huyo kwa upole, labda akimfariji au akimvalisha. Eneo hili linaonekana kuwa ni wodi ya hospitalini au kliniki.

Mtoto akipewa chanjo ya matone na mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na fulana ya kazi ya kiafya. Mhudumu anamshika mtoto kwa kichwa kwa upole na kumpa matone mdomoni. Mtoto amesimama karibu na ukuta, akiwa amevaa nguo nyekundu.

Msichana aliyeketi mlangoni mwa nyumba ya udongo, akizungumza au kuwafundisha kundi la watoto walioketi mbele yake. Anaonekana kuwa mwenye furaha na anawavutia watoto waliomzunguka. Watoto hao wamekaa kwenye mikeka na wengine moja kwa moja chini ardhini.

Mhudumu wa afya amevaa sare ya uuguzi na barakoa akitoa chanjo kwenye paja la mtoto. Mama amembeba mtoto wake kwa upole akiwa amevaa barakoa. Mtoto analia kidogo wakati anapewa sindano, kuna viti na meza za mbao nyuma vikionyesha mazingira ya kijamii au shule iliyotumika kama kituo cha afya kwa muda.

Watoto wanne wakiwa wamekaa kwenye mkeka ndani ya nyumba wakisoma au kuangalia pamoja kitabu kimoja. Watoto hao wanaonekana kuwa na shauku na umakini mkubwa huku wakishirikiana katika kujifunza.

Watu wamevaa glavu za plastiki na baadhi wamevaa barakoa. Wanaonekana wakikusanya taka kwenye mfuko mkubwa wa plastiki. Wengi wao wamevaa fulana nyeupe ambazo huenda ni sare za kikundi. Mazingira yanaonyesha ni eneo la makazi au mtaa, na nyuma kuna watu wakishiriki au wakitazama.

Mtu akinawa mikono kwa kutumia kifaa cha kunawia mikono ambacho kimetengenezwa kwa mtungi ya plastiki ya bluu uliwekwa juu ya stendi ya chuma. Chini ya bomba la plastiki kuna sabuni na mikono inanawa kwa maji yanayotiririka.

Watu wanapanga foleni na kuosha mikono yao kwa kutumia maji yanayotiririka kutoka kwenye matanki. Mikono yao imeelekezwa juu ya ndoo ili maji yasipotee. Matanki ya plastiki ya wazi yamewekwa juu ya miundo ya chuma. Kila tanki lina bomba ndogo la plastiki kwa ajili ya kudhibiti mtiririko wa maji. Ndoo za bluu zimewekwa chini ya bomba kukusanya maji machafu.

Tangi la maji la rangi ya buluu limewekwa juu ya meza ya mbao na lina bomba kwa ajili ya kutoa maji. Bakuli ya plastiki iko chini ya bomba ili kupokea maji yanayotumika kunawa mikono. Sabuni imewekwa pembeni ya tangi kwa ajili ya matumizi ya kusafisha mikono. Ndoo mbili ya kijani huenda hutumika kukusanya maji machafu yaliyotumika. Ndoo nyeupe yenye maandishi inakusudia kuweka taka.

Mtu akisafisha mikono yake kwa maji kwenye sinki la chuma ,maji yanatiririka kutoka kwenye bomba na mikono inaonekana ikiwa na sabuni au povu ishara kuwa mtu huyu ananawa kwa usafi ambao ni muhumu sana kwa afya hasa katika kuzuia kuenea kwa magojwa ya kuambukizana.

Mwanamke aliyevaa barakoa akichota maji kwenye bomba la jamii huku akitumia simu yake ya mkononi labda kwa ajili ya malipo ya kidijitali au kuwasiliana. Ana chombo cha plastiki cha kuhifadhi maji na yuko kwenye kituo cha maji kinachoendeshwa kutoka dirishani. Mtu mwingine anaonekana upande wa pili wa dirisha pia akiwa na barakoa.

Watoto walio katika sare za shule na wamevaa barakoa, wanaonekana wakinawa mikono kwa kutumia vifaa vilivyowekwa vya kunawia mikono nje ya darasa. Vifaa hivyo vipo kwenye mapipa ya plastiki ya kijani yaliyowekwa kwa standi . Ni nje ya darasa kwenye uwanja wa shule ulio wazi.

Mtoto akinawa mikono Kwa sabuni chini ya bomba la maji ambayo linaelekea kwenye ndio au chombo cha kukusanyia maji. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma. Mikono ya mtoto ina sabuni ya kipande tayari Kwa kusuguliwa. Maji yanadondoka kwenye ndoo ya plastiki ambayo imewekwa chini ya bomba ili kukusanya maji.

Wanafunzi waliovalia sare za shule ya msingi na barakoa. Kuna mwalimu aliyevalia koti la maabara, akimsaidia mwananfunzi mmoja kufungua mfereji ili anawe. Mtoto mmoja amesimama upande wa kushoto, akisubiri nafasi yake. Kuna majengo ya shule na ngazi ya kupanda kwa darasa lingine.

Mwanaume mmoja akiwa amevaa barakoa anajaza maji kwenye madumu ya plastiki ya rangi ya manjano. Ndani ya kibanda mwanamke anayeonekana kama mtoa huduma pia amevaa barakoa na amesimama karibu na madumu mengine yaliyojaa maji. Kuna bomba kadhaa kwenye ukuta wa mbele. Kibanda kimejengwa kwa kuta za rangi ya blue .

Tukio la pambano la dondi ambapo bondia aliyevaa glavu nyekundu anapigwa ngumi usoni na mpinzani wake aliyevaa glavu ya buluu. Uso wa bondia anayepigwa umebana kutokana na nguvu ya ngumi jambo linaloonyesha ukali wa mchuano.

Mwanamke amesimama kuonyesha maumivu huku akishika sehemu ya mguu yake wa kushoto. Mwanamume aliyepiga magoti chini anamshika mguu kwa uangalifu ilikutoa msaada wa haraka. Wote wawili wamevaa mavazi ya michezo na mwanamke amevaa vifaa vya kusikia shingoni. Mazingira ni ya barabara yenye mistari mweupe wa katikati na miti mingi pembeni, ishara ya barabara ya mazoezi ya nje au bustani.

Mikono ya mtu mzima ambayo ina majeraha au ulemavu kwenye vidole. Baadhi ya vidole vimekatika au vimeharibika kwa kiwango kikubwa, hasaa vidole vya kati na vya pete. Ngozi ya mikono pia inaonyesha michirizi na mikunjo ya uzee au kazi ngumu.

Mwendeshaji baiskeli aliyevaa mavazi maalum ya michezo na kofia ya usalama, akiwa amesimama kando ya barabara, akiwa ameshika kiuno chake kwa maumivu. Yuko kwenye barabara ya milimani, ambayo ni sehemu ya mazoezi au mashindano.

Mwanariadha aliyevaa mavazi ya mchezo na ana namba mgongoni ishara kuwa alikuwa akishiriki mashindano rasmi. Ameanguka chini na kushika paja lake la kulia. Jambo linalodokeza kuwa huenda ameumia msuli .Ni uwanja wa riadha wenye mistari ya mashindano na mwanariadha yuko peke yake kwenye njia akipata matatizo.

Mchezaji wa mpira wa miguu aliyeketi chini kwenye uwanja wa nyasi akiwa ameumia goti. Ameshika goti lake kwa mikono miwili ishara ya maumivu au kuumia na karibu naye kuna mpira wa miguu. Amevaa soksi nyekundu, jezi ya bluu na viatu vya mpira.

Mchezaji wa mpira wa miguu akiwa amekaa chini uwanjani kwa maumivu uku akishika mguu wake kwa ishara ya kuumia. Uso wake unaonyesha uchungu mkubwa. Jambo linaloashiria kwamba huenda amepata jeraha la misuli au goti wakati wa michezo.

Mchezaji amelala chini uwanjani, labda kwa kuumia misuli. Mtaalamu wa afya anamsaidia kwa kushikilia na kuunyoosha mguu wake, ishara ya matibabu ya awali au kujaribu kupunguza maumivu. Mchezaji anaonekana kushika uso wake, jambo linaloonyesha maumivu au mshtuko.

Mtu anayeshika mkono wake wa kulia karibu na kiwigu au sehemu ya chini ya mkono. Sehemu hiyo ikiwa imeonyeshwa kwa rangi nyekundu inayodokeza kuwa kuna maumivu.

Mpiganaji, wa jadi, akijiandaa kwa pambano. Anaonekana akiwa na mwili wa mazoezi, akiwa anajifunga mikono kwa kitambaa au kamba maalum. Kuna umati wa watu waliokusanyika kumtazama, wakionekana kuwa watazamaji wa tukio hilo.

Mtu aliyevaa mavazi ya michezo, kama vile kaptura fupi na saa ya mkononi ya kisasa yuko nje, pengine anafanya mazoezi au anakimbia. Anashika goti lake la kulia kwa ishara ya kuumwa au kuumia. Mwanga wa jua unaonekana kwa mbali, ikiashiriria muda wa asubuhi au jioni.

Mchezaji wa mbira wa miguu anaye kadhiriwa kuwa kipa kutokana mavazi ya kijani na glovu amelala jini huku akishilia mguu wake kwa maumivu ishara kwamba ameumia, ameviringika kwenye nyasi za uwanja wa mbira huku uso wake ukiwa na maumivu makali.

Mwanaume akiwa anajifunga bandeji mkononi, hasa sehemu ya kiganja cha mkono wa kushoto. Anaonekana kuwa ametulia na anafanya tendo hilo kwa uangalifu. Bandeji nyeupe ya kitambaa inaonyesha kuwa ni kwa ajili ya jeraha au kuunga mkono ulioumia.

Bondia mwenye majeraha mkononi hasa kwenye vifundo vya vidole. Mikono yake imefungwa kwa bandeji na anashika mkono mmoja kwa mwingine kwa ishara ya maumivu au kuumia. Ana glavu ya ndondi mkononi mmoja.

Mchezaji wa mpira wa miguu ambaye anaonekana kupewa huduma ya kwanza baada ya kuumia mguu. Mchezaji huyu anavaa jezi ya michezo enye namba kumi na mtu mwingine anamfunga bendeji au mkanda wa tiba mguuni. Eneo hili linaonekana ni sehemu ya uwanja wa michezo na kuna vifaa vya huduma ya kwanza pembeni.

Mguu ukiovimba na kubadilisha rangi hasa kuzunguka kifundo cha mguu. Dalili hizi ni ishara ya kupinda au kuvunjika kwa kifundo cha mguu . Rangi ya zambarau na buluu inaonyesha uwepo wa damu iliyovuja chini ya ngozi na uvimbe unaonyesha majeraha ya ndani au kuvimba kwa tishu.

Mwendesha baiskeli ameanguka kwenye eneo la miamba na mawe mengi. Anaoneka kukaa chini akiwa amejishikilia mkono kwa maumivu, jambo linaloashiria kuwa ameumia baada ya kuanguka. Ana vifaa vya usalama kama kofia ngumu ya kuzuia kichwa kuumia na vikinga magoti. Mazingira ya asili yenye miti na majani ya mwituni.

Mimea ya nyanya imefungwa kwa kamba, kwenye miti, ili kusaidia ishikwe wima. Kuna matunda ya nyanya ya ukubwa tofauti kwenye mimea, ishara ya hatua mbalimbali za ukuaji. Majani ni ya kijani, lakini baadhi yana dalili za kuanza kukauka au kuathiriwa na hali ya hewa, au magonjwa. Mazingira yanaonyesha kuwa haya ni mashamba ya vijijini, au bustani ndogo karibu na makazi, yenye mazingira ya asili.

Shamba la nyanya na vitunguu. Mbele kabisa, kuna mmea wa nyanya wenye matunda mabichi ya kijani. Umefungwa juu kwa kutumia miti ya kusaidia. Mbinu hii kusaidia kuzuia nyanya kuguza ardhi, kupunguza magonjwa na kurahisisha uvunaji. Katika sehemu ya nyuma, mimea ya vitunguu maji imepandwa kwa mistari, ikiwa bado inakua. Kuna uzio wa mbao na miti midogo inayotoa kivuli kwa mbali.

Mmea wa mgomba ambao unaweza kutambua kwa majani mapana marefu na ya kijani kibichi yenye mishipa mikubwa ya kutangaza shina la kijani ambalo ni nene na linatokea katikati ya mmea. Mazingira ya kichakani au bustani sehemu ambayo migomba hukuwa vizuri kutokana na unyevu.

Mmea una majani mapana yaliyo na sehemu kadhaa za ncha. Kwa kawaida majani ya mihogo huwa na ncha tano hadi tisa. Shina na matawi yanaonekana kuwa ya rangi ya waridi kijivu au nyekundu hafifu, tabia ya kawaida ya baadhi ya aina za mihogo. Mazingira yanayoizunguka yanaonyesha shamba la wazi lenye mimea mingine pia.

Shamba la vitunguu ambapo mimea imepandwa kwa mistari ya mpangilio mzuri kwenye ardhi. Kila mmea ukiwa katika hatua ya ukuaji wa kati. Eneo limezungukwa na vichaka na miti upande wa juu ambao inaweza kusaidia kutoa kivuli au kuzuhia mmonyoko wa ardhi.

Migomba ikiwa imechanua majani makubwa ya kijani kibichi na tunda la ndizi likiwa bado bichi. Mionzi ya jua inaonekana ikipenyesha kupitia majani, ikionyesha kuwa ni mchana na hali ya hewa ni ya jua kali. Mazingira haya yanaonyesha bustani au shamba lenye rotuba inalofaa kwa kilimo cha ndizi.

Vitunguu maji vimepangwa kwa safu na vina majani marefu ya kijani. Magugu mengi yameota katikati na kuzunguka mmea wa vitunguu, jambo linaloweza kuathiri uzalishaji. Eneo linaonekana kuwa limefunikwa na jua kali, likiwa na udongo unaoonekana kuwa na rutuba ya wastani. Kuna uzio wa mbao upande wa kulia, na jengo la bati upande wa kushoto.

Ndizi zinaonekana bado ni mbichi na zina rangi ya kijani. Tunda linaning'inia pamoja na ua la mgomba ambalo huonekana mwisho wa shina la ndizi. Karibu na tunda kuna majani makubwa wa mgomba, mojawapo likiwa limekauka.

Kuna mimea ya porini yenye maua ya manjano mbele ya picha, majani ni ya kijani. Mbele kwa mbali, kuna uwanja au shamba wazi, linaloonekana limepandwa mimea kama mahindi au nyasi. Kuna msitu au miti mingi upande wa nyuma.

Mmea wa kijani kibichi unaokuwa kwa wingi, ukiwa na majani mengi yenye rangi angavu, ishara ya afya nzuri ya mmea huo. Miale ya jua inaonekana ikipenya kupitia matawi ya juu ikitoa mwangaza wa kupendeza kwenye majani. Eneo linaonekana kuwa msitu au kichakani.

Tunda la ndizi likiwa bado changa na la kijani likining’inia kwenye shina la mmea. Jani la ndizi lililokauka ambalo limegeuka kuwa la kahawia. Majani mabichi ya kijani, ambayo ni ishara ya afya ya mmea, mshale wa ndizi au maua ya ndizi pia yanaonekana chini ya kishada cha matunda.